Hizi ni vitu ambavyo unaeza kutumika na akina dede ili aweze kujikimu nayo kuzuia wakati wako katika sehemu zile za wanafaa kuvalia ili waweze kujisaidia kwenye kimwilo yake Safi.

Naye huyu anaonekana akiwa amevalia kifaa hicho kwenye mkono wake huku akiweka dawa katika sehemu hiyo. Anaoneka kuwa anjaribu kuzuia uambukizi wa ugonjwa wa Corona ambayo huenda imesambaratika katika sehemu hiyo ya hospitalini ambayo ina madhara mingi.

Hawa wako katika ile hali ya kusaidia mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda cha hospitalini huku ameweza kuipanua mdomo yake. Madktari hawa wako katika ile hali ya kuitibu meno au kuitaka kuitoa ile meno ambayo iko na ishara au inamsumbua mgonjwa huyu.

Daktari huyu anaonekana akishika kifaa hicho katika hosiptalini, inaonyesha kuwa anaifanyia kazi ili aweze kuweka zile dawa katika sehemu ambayo linafaa ili mgonjwa anaweza kuitumia na kuipata nafuu kutokana na ugonjwa wake.

Mama huyu anaonekana akishika kifaa hicho ambacho huenda ako katika ile hali au katika hospitalini au huduma Kenya. Anaonekana kuwa anaishika kifaa hicho kudhihirisha kuwa kuna kitu ambayo bado anaeleza na anafaa kuitumia kifaa hicho ili watu waweze kuelewa zaidi.

Mama huyu ambaye ameweza kumshika mtoto huyo. Naye huyo mwingine anasaidia kumshika mtoto huyo. Nao hawa madaktari wanaonekana wakisaida kina mama hawa ili aweze kuwapea chanjo watoto hawa, ili waweze kuwatibu watoto hawa ili waweze kupata nafuu.

Mama huyu ambaye ameweza kuiketi chini ,huyu ni daktari ambaye ameweza kuenda katika mchini ili aweze kutibu mama huyu ambaye huenda ako na maumivu au kuna ugonjwa fulani . Daktari wanaonekana akishika Ile mkono wa kulia wa mkazi huyu huyu ili aweze kutibu.

Hizi ni dawa herbal unaweza kuweka kwenye kifaa hiki, kinaitwa Ngiri Sugu for healing ambayo unaweza kuweka katika chakula au unaweza kumeza hivi, zitakusaidia. Dawa hizi ni zile dawa ambazo zinakupea nguvu za kiume.

Hizi ni dawa ambazo ni dawa za Zephania ambazo zinaweza kuweka katika sehemu moja. Dawa hizi ni dawa ambazo zinatumia kutokea kwenye mashambani ili mtu yeyote ambaye ako mgonjwa anaweza kupata dawa hizi katika hospitalini ama kliniki ambayo iko karibu naye.

Mtoto huyu ambaye ameweza kuegezwa kwenye kitanda anaonekana akisuburi daktari huyu ambaye huenda ameenda kuitoa au kuidungia sindano ndo hili aweze kukuja kumtibu au kuidunga mtoto huyu dawa hizo ili mtoto huyu aweze kuipata nafuu kutokana na ugonjwa huu

Daktari huyu anaonekana akiifunga kifaa hicho nayo kwa kitanda hicho huenda kunaye jamaa huyu ambaye anaweza kufungwa na kando yake kuna dirisha kubwa. Daktari huyu anafaa kumpeleka mgonjwa huyu katika sehemu zile ambazo anaweza kupata kuitibu kamili.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuitumiwa kutolewa na daktari, ili yoyote ambaye anataka kuitibiwa awese kuifanya inywe, bado kuna sindano ambayo unaeza kuipewa ili dawa hizi, uweze kujidunga, na dawa hizi zinaipatikana hospitalini hama kliniki ambayo iko karibu nawe.

Hapa inaonyesha kuwa kuna mafuriko mingi, kuna maji au kunaonyesha kuwa mvua nayo imeweza kuinyesha kwingi. Kuna lori hii ambalo limeweza kuanguka katika sehemu hiyo ya maji, kuonyesha kuwa maji imeweza kuibeba Lori hiyo na kuiangusha katika huko.

Hivi ni vifaa ambavyo vimeweza kuwekwa na mwenyewe katika njiani au barabarani na tena kuna kitu ambacho ameweza kuandika dawa hio kuonyesha kuwa hizi ni dawa za kienyeji. Huwa zinatibu magonjwa yote ilhali unaweza kuhifadhi au kuchukua nyumbani ili uweze kuitumia.

Hizi ni dawa ambazo unaeza kuzitumia ili huwainafaa kuimeza iliikupee nguvu au inaeza kuharibu ile maugumu inaeza kuishika katika mwili mwako ama inakusaidia katika kuongaza damu katika mwili wako baada ya kumeza.

Mama huyu ambaye ameweza kumshika mtoto wake kwa ile harakati za kumsaidia naye daktari ako katika ile hali ya kumdunga sindano mtoto huyu ili mtoto huyu aweze kuipata nafuu na kupona kutokana na ile ugonjwa ambayo mtoto huyu anaumwa nayo.

Mama huyu ambaye ameweza kuketi chini na kushika karatasi anaonekana kuwa na maumivu, kwani amedungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto, daktari ameweza kuivalia barakoa kuonyesha kuwa hili ni chanjo hilo la ambalo walikuwa wanapewa wakati wa Corona.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuekwa au mtu huyu anaonekana akitoa dawa hizi katika sehemu hii ili aweze kuweka ili mgonjwa aweze kuimeza zile dawa ambazo zinahitajika ili apate nafuu kutokana na ugonjwa ule ambao huenda ako nayo.

Mama huyu anaonekana akiwa ameketi chini naye akishika mtoto huyu naye daktari ameweza kumpea chanjo mtoto huyu kupitia kwenye mdomoni mwake inaonyesha kuwa mtoto huyu anayepewa chanjo hili ili kuhakikisha kuwa ameweza kupata tiba ambalo anafaa.

Naye huyu anaonekana akiwa katika mazungumzo ya huku akiwa amevalia barakoa kwenye mdomo wake na ameweza kuvalia kifaa hicho kuonyesha kuwa yeye ni daktari na yuko katika ile harakati ya kuzungumza ili aweze kuwapea onyo hao na kuwaambia jinsi ya kuzuia korona.

Daktari anaonekana akitoa kipimo cha dawa hizi kupitia kwenye sindano ili aweze kuipea chanjo au kutibu wale ambao wamweza kusimama. Daktari anaonekana akivalia barakoa anaonekana kuwa ako katika hili mtindo ya kuichanja ugonjwa wa corona.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika au kuichanjwa nae, hizi ni dawa ambazo vile tu unaitaka, unaweza kuipata katika hospitalini au kliniki, ili unaweza kuitibu au kuchanjwa nayo ili kuhakikishwa kuwa hujashikwa na ugonjwa fulani.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilaza katika kitanda hiki cha hospitalini ,anaonekana akiwa ameifunga macho .Daktari huyu anaonekana anaitibu mgonjwa huyu ile ugonjwa ambao mgonjwa huyu huenda inamsumbua iliwaweze kuipata nafuu.

Hizi zinadhirisha hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji ambazo unaweza kuipata kwa kuipiga nambari hii hapa tiba kwa za asili kwa asimilia ndani na nje ya tanzania, hizi zinatuonyesha kuwa kuwekwa katika sehemu hili au zinauzwa katika mjini tanzania.

Hapa ni hospitalini ambao daktari hao wameweza kuwalaza watoto hao wadogo katika kitanda chao wakiwa wanaonekana watoto hao huwenda wameweza kuzaliwa baada ya kuifikiwa au kabla ya kufikiwa kwa mwezi ili waweze kuizaliwa.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika na kumpatia mtoto ili aweze kupata chanjo. Nayo kuna hiyo sindano ambayo inaitoa dawa kwenye kidude hicho ili aweze kudungwa. Dawa hizi zinaweza kupatikana katika sehemu yoyote, au hospitalini, au kwingine ambako inafaa.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu moja, dawa hizi ni dawa zile ambazo zinafaa kupimiwa zimeweza kuwekwa katika ile, dawa hizi unafaa kuitoa na kujidunga nayo au kuifadhi ili uweze kuitumia kuharibu au kujitibu ugonjwa unaokuua

Naye huyu ni mganga, mganga huyu anaifanya kazi yake ya uganga, akiwa ameshika vifaa vyake vya uganga ili kudhibitisha kuwa ako katika zile hali yakuonyesha kuwa yeye ni mganga na anakazi yake ambaye anafanya kabisa sio tu bali ni ya uganga.

Jamaa huyu anaonekana akishika kijiko ,huku mwingine akimwagia maji katika sehemu hiyo, kuonyesha kuwa hawa wako katika ile sehemu ya kuonyesha kuwa kuna kitu ambacho wanafaa kuifanya ili kutumbuisha na kuonyesha kuwa ni cha maana.

Hizi ni dawa ambazo ziko katika vijikaratasi. Dawa hizi zinaweza kutumika katika hospitalini ili mgonjwa ambaye akona tatizo la shida fulani anaweza kuibuy ili kuitibu ugonjwa huu, waye apate nafuu au zinaweza kuuzwa katika kliniki dawa hili hiyo,

Mjini na kuna jamaa mmoja anaonekana akisukuma kile kifaa ambacho huwa linabeba mzigo, nayo kuna magari ambazo zimeweza kueegezwa au ziko katika barabarani zikiendelea kwani kuna msukumano wa magari na kuna maji kuonekana kua kuna mafuriko katika mji huo.

Daktari huyu anaonekana akimulika na kutaka kuitibu masikia ya mama huyu. Mama huyu anaonekana kuwa na maumivu kwenye masikioni mwake. Kuna wale wengine wameweza kutulia katika sehemu hili ili waweze kuhudumiwa au kuonyesha kuwa wanataka usaidizi.

Jamaa huyu anaonekana akishika mtungi hii kwenye mkono wake hii ikidhibitishwa kuwa anaweka dawa hii kwenye mimiea hii ili iweze kuharibu vidudu ambavyo vinaweza kuharibu mimea ili zisiweze kuumia, nayo hii dawa zinafaa kuwekwa ili vidudu viweze kuharibiwa.

Huyu naye ameweza kuketi chini ni mkaazi wa sehemu ambayo anaonekana kuwa katika ile sehemu ambayo hakuna mvua kabisa. Naye huyu ameweza kushika kifaa hiki ili aweze kupima kama huyu naye ako na ugonjwa wa korona. Nao hao wengine ni madaktari ambao wameweza kuenda katika sehemu hilo.

Mama huyu anaonekana akishika mtoto huyu, naye daktari yeye anaonekana akipea chanjo mtoto kupitia kwa mdomo wake, mama mwingine ambaye ameweza kupiga foleni katika sehemu hiyo anaonekana kuw amewez kupeleka watoto wake iliaweze kupewa chanjo uko.

Mama huyu ama mtoto huyu ambaye ameshikwa na mama huyu anaonekana kuwa amefanyiwa chanjo kwani wakati unapewa alama hii na daktari, inadhihirisha kuwa umeweza kuipewa chanjo ili mtoto huyu aweze kuikosa au asiwe anarudia chanjo hilo.

Anaonekana akiweka dawa hizi katika sehemu za mjini huku akidhihirisha kuwa ameweza kuharibu au kuhakikisha kuwa hakuna ule ugonjwa wa Corona usambae tena katika sehemu za mjini, naye yeye ameweza kuvalia barakoa na amejivaa vizuri kuhakikisha kuwa hawezi kuambukizwa na ugonjwa huo.

Hii nayo anaonekana kuweka dawa hizi katika shamba lake la mimea ili kuhakikisha kuwa kumekuwa na ile changamoto ya vidudu kuharibu mimea hizo nye huyu amejaribu kuweka dawa hizi ili vidudu hivi viweze kuharibiwa na kutoweza kuharibu mimea.

Hapa ni hospitalini huyu mama ambaye ameweza kusimana, anaonekana kuwa na daktari huyu ambaye ameeza kuvalia barakoa huku akipea chanjo mtoto ambaye ameweza kuilazwa katika kitanda hiki huku hospitali hili aweze kuipea chanjo.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kuitolea katika sehemu hii na kunayo ile sindano ambayo iko karibu nawe kudhihirisha kuwa unafaa kuitoa au kuidungia dawa hizo kwenye sindano na kujidunga kwa mwili ili uweze kupata nafuu kutokana na ugonjwa huu.

Daktari huyu anaonekana akiitoa dawa hio kutumia sindano hii mkebe hii akidhihira kuwa anaitoa ile sehemu ambazo anafaa kuitoa ili aweze kuidunga mgonjwa kwa kuitaka kuisambaa naye daktari huyu ameweza kuvalia barakoa kwenye mdomo wake.

Naye daktari huyu anaonekana akiwa katika ile sehemu za kuweka kifaa hicho cha kuoka. Inatibu nao katika magonjwa katika hospitalini. Naye anaonekana akiwa kile kifaa hicho anajaribu kukitengeneza ili liweze kuwa safi zaidi.

Hii inaonyesha kuwa inafaa au kile kifaa ambacho daktari anaweza kukupea kudhihirisha kuwa dawa hizo ambazo ziko katika sehemu hii ziko katika na zinatibu ugonjwa gani. Hili linadhihirisha na unafaa kusoma ili kukupea katika onyo za dawa ambazo unafaa kutumia.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika wakati ambao uanfanya ile kitendo au kile kitendo cah kufanya katika mapenzi. Dawa hizi zinaweza kuitubu au kukupea ile utiriko utake kuambukizwa na ule ugonjwa wowote ule.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha hospitalini au ameweza kulazwa nyumbani mwake, naye mgonjwa kuonekana yuko na maumivu mikononi na kivhawani. Anaonekana kuwa mgonjwa huyu ambaye ameweza kulala huenda amepata ajali au kitu kifaa chochote Ile imeweza kumpea majeraha haya.

Hizi ni vifaa ambazo mganga huwa anaitumia katika uganga wa kazi yake ,mtu yeyote anaweza kuenda huko huwa anaitumia hizi vitu na mganga ili aweze kujitibu au kujua kwa uhakika kama kuna vitu ambazo ameweza kuibiwa au kuna kiti kile ambayo huenda kina msumbua.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna kitanda Ile ya kubeba nao wagonjwa ambao ameweza kuumia mayo kuna gari pia ambayo imeweza kuegezwa mbele ya jumba hili. Jumba hili wameweza kueka bidhaa vingi ai inaonyesha kuwa ni jumba la kuhifadhi wale wagonjwa ambao wako na maumivu zaidi.

Hapa ni mjini ambapo kumeonyesha kuwa kumekuwa na mafuriko au kumekua na mvua mingi katika sehemu hio. Magari haya yameweza kuhangaika au yamepita katika sehemu hio ikiwa na maji. Manyumba yameweza kuathiriwa katika sehemu hio.

Hawa ni madaktari ambao wameweza kuenda katika sehemu moja ili kuipiga picha, kunao nyuma kuna madaktari wengine ambao wako katika ile hali kuwa sehemu hiyo, wanaonekana kuwa kuna kitu ambao wanadhihirisha au wanaonyesha kuwa ni ya halali na haifai au inafaa.

Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa au ni dawa zile za mtiki ambazo zinaongeza mwili za kiume. Hizi ni dawa ambazo unaweza kuimeza au unaweza kuitumia wakati wowote uko na hitilafu unaweza kuitumia ili upate mwili wa nguvu.

Hapa ni sehemu pa kiangaza .Nyumba hii imewezwa kuijengwa katika sehemu ya kuonyesha kuwa hawa ni wamama zee hawakufika sehemu zile za Turkana .Nayo kuna akilisha kuwa hakuna mvua katika sehemu hii na hakuna miti kwani hawa wako na ile shida ya tatizo la maji.

Hapa ni sehemu ambayo inadhihirisha kuwa ni majira ya kiangazi, hakuna mvua yoyote. Na sehemu hii inadhihirisha kuwa hata miti ambayo imeweza kusimama imeweza kukosa ile mazao yake. Kuna majani ambayo yameweza kuanguka katika sehemu hii.

Hizi ni dawa ambazo ni dawa ambazo zimeweza kutolewa katika kifaa hiki naye kuna maji ambayo iko kwenye kikombe kuashirisha kuwa mwenye amezitoa ili kuimeza kuipata nafuu kutokana na ule ugonjwa ambayo unaweza kumwuma.

Daktari anaonekana akitibu mtoto mkono wake wa kushoto naye mama anamshika mtoto ili asiweze kuilia au kusumbua daktari ambaye amevaa barakoa akimpea chanjo.

Vifaa ambavyo vinaweza kutumiwa na mganga ili aweze kuifanya kazi yake ya uganga. Ile wakati umeweza kusumbuliwa na kitu au umeibiwa kitu chochote tu unaeza kwenda kwa mganga huyu ili aweze kutumia vifaa hivi na kukwambia kuwa huenda imeenda hivi na hivi.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kuisaidia au kuitibu nao ugonjwa huu. Dawa hizi zinaweza kutolea kwenye karatasi kuhakikisha kuwa wakati unaumwa na ugonjwa fulani dawa hizi zinaweza kuifanyia kwa kuitibu ugonjwa huu.

Mama huyu anaonekana kuwa amemweka mtoto huyu akiwa ameshika simu yake kwenye mkono wake. Naye daktari yuko katika ile hali ya kumsaidia mtoto huyu kumpea chanjo kupitia kwenye mdomo wake. Naye daktari huyu yuko katika ile hali ya kumtibu mgonjwa huyu akiwa katika ile labda ambaye ni mgonjwa.

Hawa ni watoto wa shule za msingi ambao wameweza kupiga foleni iliwaweze kuchota maji kupitia kile kifaa, imeweza kupewa na sehemu fulani. Wameweza kuchota maji ambaye ni safi iliwaweze kuikunywa, ilikuhakisha kuwa hakuna kuzambaa kwa ugonjwa

Hizi ni dawa ambazo imeweza kuitolewa kwenye kijikaratasi, dawa hizi unaweza kuimeza ili iweze kuitibu ugonjwa ambayo huenda inakusumbua katika au waweze kupata tiba, pia uipate nafuu katika maisha kwako . Dawa hizi zinasaidia sana.

Hizi ni dawa ambazo zimeezwa kutolawa kwenye vijikaratasi kudhibitisha kuwa wakati unaitaka dawa hizi unaeza kuipata katika hospitalini ama kliniki ambayo iko karibu nawe. Hii dawa unaeza kuimeza ili uweze kukutibu na kukupea nafuu kwenye ugonjwa ule ambao uko nayo.

Hapa ni sehemu ambazo haoni shuleni mwalimu. Mwalimu huyu ambaye ameweza kusimama mbele ya darasa anaonekana akizungumza au kuwafunza wanafunzi hao ambao wameweza kuketi chini kwenye viti zao, nao wanafunzi wameweza kuketi huku wameshika kitabuni kwenye mikononi mwao.

Hizi ni vifaa ambazo zimeweza kupatikana au kifaa hiki huwa zaidi inatumika na mganga, Vifaa hivi viko katika nyumbani ya mkulima au nyumbani huko mashambani . Hizi ni vifaa ambazo zaidi huwa zina ekwa na kutumika na mganga huyo .

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuitumia ili kutibu polio, ambazo zimeweza kuwekwa juu ya kikaratasi hiyo. Nayo kuna sindano ambayo imeweza kuwekeshwa katika sehemu ya dawa hii, ikionyesha kuwa dawa, sindano hii inaweza kuitoa dawa hiyo kwenye kuitumia kifaa hicho na kumtibu nao mgonjwa.

Hapa ni sehemu ambayo huenda ni shuleni ambapo wale ambao wameweza kuketi chini na barakoa kuonyesha kuwa ni wakati wa corona. Wazazi wazazi wameweza kuhudhuria wakiwa wameshika virago vyao kwa mkono, Inadhihirisha kuwa ambao wameweza kufikiri ni walimu ambao wanaonyesha rekodi zao masomo.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika hospitalini huku ameweza kulazwa kwenye kitanda hiki cha hospitalini akiwa katika maumivu mdomoni, naye daktari huyu anaonekana kuwa ameweza kuipanua mdomo huu aweze kuifanya au kuitibu meno ambayo inamuuma.

Jengo za mjini au katika nyumba ya kibinafsi, nyumba hii imeweza kuiteketea, kutokana na moto, moto huenda imetokea, kutoka kwa stima au sehemu zingine, au imeeza kuilipuka katika sehemu hio, moto hii inasababisha na iko na hatari kubwa sana ambayo unaeza kuisababishabhata kifo.

Hizi ni dawa ambazo ziko katika sehemu moja na zimewekwa kwenye kiiki, kuonyesha kwamba dawa hizi zinatofauti na uenda zinatumiwa kama dawa zenye. Hizi ni dawa ambazo zimewekwa pale hospitalini ama clinic, , ili wagonjwa waweze kuiona na kununua kujitibu.

Hawa ni kina mama wanaonekana wakichota maji kutoka kwa mtoni hii ambayo ni ndogo na naona kuwa hao wanaishi katika ile sehemu za kiangazi ambayo hakuna maji kabisa. Wanachota maji haya ili waweze kupeleka nyumbani kuitumia katika usafi.

Hapa ni mashambani ambaye mkulima huyu ambaye ameweza kuitolea vidudu hawa ambao wako katika Ile hali ya kutaka kuharibu mimea ambazo zonaeza haribika. Mkulima huyu ambaye anaonekana kuwa katika Ile harakati ya kutaka kuweka dawa hili kwa kuharibu mimea hizi.

Naye yule ambaye ameweza kuiketi chini NI yule ambaye amedungwa sindano akiwa amevalia barakoa, naye daktari wmako katika Ile harakati za kutembea katika mjini kuhakikisha kuwa wale ambaye wameweza kupewa chanjo ya corona wanaeza kuwapata

mama huyu anaonekana akinawa mkono wake huku mdomo wake ameweza kuivalia barakoa. Naye mtoto huyo anamwangalia akiwa katika ile akili za kutaka kunawisha mikono. Anaonekana kwamba ameweza kutoka kwenye chumba cha kusaidia hawa rahisi kufanya hivyo kuzuia ugonjwa wa korona.

Dawa ambazo zimeshikwa zinatuonyesha kuwa ameweza kupewa hospitalini ama amenunua kwenye kliniki kuonyesha kuwa anayefaa kuimeza ili aweze kupata nafuu au kuitibu ugonjwa ule ambao uliokua unamuuma.

Hawa ni watoto ambao bado ni wachanga. Wanaonekana uwa wanaonyesha ama wanatayarisha. Mikono yao yana hitilafu au hizo mikono yao ina uhujo. Wanaonekana kuwa katika sehemu ya msitu huenda wako katika ile hali ya kutafuta pesa.

Mama huyu anaonekana akishika mtoto huyu kwa mkono wake anawakilisha kuwa mtoto huyu huenda na ile tatizo huwa wanatibia. Mama huyu anaonekana kuwa alikua anazaa mtoto huyu naye mtoto huyu anafaa kutibiwa ile hali ya kutibiwa kwa taratibu.

Daktari huyu anaonekana ameketi chini huku akionekana akipima kuweka dawa hizi karatasi ambao huenda zinalingana iliaweze kuipeleka sehemu ambazo anaweza kuziuzia wagonjwa kupeleka kliniki ili aweze kuziuza, na wagonjwa waweze kuipata nafuu.

Hawa ni mashabiki hawa ni wale ambao wako na mshirikiano mmoja ambapo huenda ameenda katika sehemu ili kushabikia timu hiyo ambayo huenda inachez. Hao wameweza kuenda katika mkutano huu hao wengine wameweza kuenea mkutano Ile kuonyesha kuwa wako katika sehemu ambazo huenda kuona kitu ambacho huenda anaongelelea.

Mama huyu anaonekana akishika mtoto huyu kwenye mkono wake, huku akionyesha kuwa wako katika ile hali ya kuitaka kupea chanjo mtoto huyu, naye daktari wanaonekana wakiwa karibu ili aweze kuichanja watoto hao ambao wameweza kushikwa na wakina mama hao.

Hapa ni mjini hao, mahali pa mjini ambao nyumba hao kuna vijikaratasi ambao zimeeza kuekeza katika sehemu hio, uenda kuna, ule mteketeke wa moto ambao umeweza kuitokea katika sehemu hio, hao wanaonekana kana kuwa wameenda uko, kuisaidia au kuangalia, nini hasaa imeweza kuitoka katika moto hilo.

Mgonjwa huu ameweza kuilazwa katika kitanda cha hospitalini anaonekana akiwa ameipanua mdomo wake, naye huyu ambaye ameshika kifaa hiyo ya kuimulika ili aweze kuipata meno ambayo inamuuma na huenda akaitibu au ataitoa meno......

Dawa ambazo zimeeza kuekewzwa kwenye meza. Dawa hizi baada ya kuitaka kujitibu nayo unaeza kuitoa kuitumia sindano hii ambao iko katika sehemu ya meza pia. Dawa hii unaeza kuitumia kwa kujitibu nayo kwenye mwili.

Mama huyu anaonekana akiwa amelala chini sakafuni akisaidiwa na mama huyu mwingine. Mama huyu anaonekana kuwa yeye ni mjamzito na ameweza kuwa na maumivu sana katika mwili wake. Ambaye huyu anamsaidia ili aweze kuzaa bila tatizo lile lolote.

Mama huyu ambaye ameweza kuiketi huku ameshika mtoto wake, daktari huyu anaonekana akipea chanjo mtoto huyu kwenye mdomoni naye hapa ni hospitalini kuu na wale wengine ambao wameweza kukuja pia ambao wameweza kusimama nyuma au Kando ya mam huyu.

Daktari huyu ambaye ameweza kuivalia barakoa huku akiwa ameshika, mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilaza kitandani, huku ameweza kulazwa hospitalini, mgonjwa huyu anaonakana akiwa na maumivu au uenda anaumwa na meno, naye huyu daktari anaenda kumsaidia ili aweze kuitibu meno hio au kuitoa.

Mama huyu ambaye ameweza kuivalia barakoa, huku akiwa ameiketi chini anaidungwa sindano na daktari huyu ambaye ameweza kuisimama kwenye mkono wake wa kushoto. Daktari huyu anasaidia mama huyu kumtibu ili aweze kupona kupata nafuu.

Hapa ni hospitalini ambapo mgonjwa huyu ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa huku naye daktari huyu anaonekana akishika mdomo wake ili aweze kuitibu au kuitoa meno ile ambayo inamuuma.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda hichi cha hosipatlini huku akiwa anaifungua mdomo wake, naye daktari huyu anaonekana akimulika au akihakikisha meno haya ambayo yanamuuma mgonjwa huyu zimeweza kuipata tiba kikamilifu.

Hizi ni ishara ambazo zimeweza kuitoka katika msituni ambayo huenda, au huweza kutokana na wakati ambao kumekuwa na mvua mingi. Hizi ni dudu zinatokana wakati umeweza kunyesha mvua ambayo si ya halali kwani inaweza kuitokea katika makao yao.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa katika hosiptalini ameweza kupanua mdomo wake, naye daktari huyu ako katika ile hali kutaka kumsaidia kutibu meno au kuitoa ile meno ambayo iko katika ile hali ya kumuuma.

Hapa ni mjini au katika masehemu za makazi za hawa akina mama. Kunaonekana sehemu hii imeweza kuathiriwa na mvua na inadhihirisha kuwa maji hayo yameweza kuifurika katika manyumba. Hawa wanaonekana wakijisaidia kutumia vijiti hivi wasiweze kuanguka.

Daktari huyu ambaye ameweza kuisimama anaonekana akipima sikio la mama huyu ili aweze kuifanyia kazi au kuhakikisha kuwa amepona. Mama huyu anaonekana kuwa huenda alikiwa na maumivu kwenye sikio lake na askari wengine ambao wako katika nyumba ya daktari wanaonekana akimpea onyo.

Hapa ni sehemu ambayo kumekuwa na mafuriko au kuna mvua mingi ambayo imeweza kusababisha kuhamisha watu katika sehemu hilo sehemu inadhibitisha kuwa huenda kumekuwa na ile changamoto la kuwa na mvua mingi katika eneo hilo.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika katika UTI . Hizi dawa imeweza kuonyesha tarehe ambazo zinaweza kuenda hazifai kutumika tena. Dawa hizi unaweza kuzimeza ili uweze kupata nafuu au kutibu ile ugonjwa ambao huenda inakusumbua nayo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu hii, dawa hizi inaweza kusaidia na inaweza kusaidia ili baada kuimeza na kuiponyesha ile ugonjwa wa moyo au ugonjwa wowote hii dawa labda inaweza saidia nao dawa hizi zinafaa zaidi kuitumika.

Jamaa huyu anaonekana akiwa katika mashambani yake huku akiweka dawa kwenye mimea yake, ili aweze kuharibu vidudu ambavyo vimeweza kuharibu mimea yake. Huku hii ameweza kuiweka kwenye mtungi hiyo kwenye mgongo wake, ili ambayo ameweza kuiweka dawa.

Hawa wanaonekana wakimwaga vitu kwenye mtungi ile kubwa wakiwa wamefunika miili yao vizuri. Wanaonekana kuwa wako katika ile hali ya kuzuia kusambaa kwenye ugonjwa ule wa Corona.

Hawa ni wakenya ambao wameweza kuipiga foleni katika uwanja huu kuonyesha kuwa hawa ni madaktari ambao wameweza kuhudhuria ili waweze kuipea chanjo na kuitibu watu hawa, kuonyesha kuwa inawapea chanjo ya ugonjwa wa corona.

Naye huyu ni mgonjwa ambaye ameweza kuenda katika sehemu ameweza kuikaa au kuiketi katika kiti hiki hospitalini naye daktari huyu anaonekana kuwa ameweza kuitoa meno ya mgonjwa huyu ambaye huenda meno hiyo ilikuwa inamuuma.

Hao wanaonekana, hao wanaishi katika Ile sehemu ya kiangazi ambayo wanaonekana kuwa wameweza kuibeba mtungi kwenye mkongo wakili waweze .

Dawa ambazo zimeweza kutolewa katika kijikaratasi na kando kuna sindano kuonyesha kuwa kuna zile ambazo unaweza kujindunga na kuna zile ambazo unafaa kuimeza. Zinasaidia binadamu kuipea tibu na kujikimu nayo kimaisha.

Wakenya hawa ambao wameweza kuzunguka mtoni, wanaonekana kuwa na utoto mwingi. Kwani kumekuwa na mafuriko katika sehemu hiyo ambaye maji yameweza kusababisha vitu vingi kuharibika na kukata miti na kuileta vitu vingi kwenye mtoni hilo.

Mama huyu ambaye ameweza kuiketi huku ameshika mtoto wake kwenye mkononi wake huku akiangalia mtoto. Mama huyu huonekana ako katika hosipitalini ambaye ameweza kufanyiwa kazi . Huenda huyu mama amezaa hosipitali hiyo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye vijikaratasi hili na kuegezwa kwenye meza kutayarishwa ,dawa hizi unafaa kuitumia wakati uko mgojwa na zinatibu magonjwa ambayo ,zinaweza kuitolewa kuitumia sindano na kuidunga mgonjwa.

Mama huyu anaonekana amefungua macho yake huku akitibiwa au kufungwa sindano kwenye mkono wake kushoto, naye daktari anaonekana akitibu mama huyu hili aweze kuipata kutoka na hili ugonjwa ambaye mama huyu huenda alikuwa anaumwa nayo.

Daktari huyu anaonekana akipima akionyesha kuwa anaitafuta ile shida. Macho ya mgonjwa huyu huenda yanashindwa kuona. Mgonjwa huyu anaonekana ana maumivu ama ako na ile hali ya kutoona kwa kutumia macho sasa. Na huyu daktari anasaidia kuipima na kuipatia dawa.

Hawa ni madaktari hawa ambao wameweka kukaa. Huku kuna mtoto ambaye ameweza kulala au kulazwa katika kitanda hiki kuonyesha kuwa mtoto huyu ameweza kuzaliwa naye daktari huyu anamsaidia kumpea dawa ambazo zinafaa. Naye kuna mama mwengine ambaye bado ni mjamzito ambaye anaongea na daktari huku kando.

Mama huyu au daktari anaonekana kupima kipimo hicho cha dawa. Ameweza kuweka kwenye sindano lake ili aweze kutibu nayo mtoto huyu kwa kumpea chanjo na mama huyu ambaye ako nyuma ya daktari. Anaonekana akishika mtoto huyu ambaye anaonekana akilia ndio maana ameweza kutibiwa.

Hawa ni wale madaktari ambao wameweza kuvalia barakoa kwenye mdomo wao huku akiwa ameshika dawa kwenye mikono wake kujulisha kuwa hapa ni hospitalini naye daktari huyu ambaye ameweza kuvalia Sweta ya nyekundu amesimama wima huku akipigwa picha.

Hizi ni vifaa ambazo makanga, zaidi huwa anaweza kuitumika, naye hu, baada ya kuenda kwa mganyo, anaweza kuitumia futi hii, ili aweze kukujumuisha na kukupea onyo jinsi unaweza kuipata kitu ambacho huenda imeweza kuipotea katika hii vaiji.

Hapa ni mjini kunaonekana kuwa kuna magari ambayo yameweza kuisababishwa au kuvurukwa na maji kudhirisha kuwa maji mjini huu kuna ile tatizo la mavuriko kwani magari haya yameweza kuishindwa kuipita katika lami hiyo kulingana na ile hali ya mafuriko ya maji.

Hizi ni dawa ambazo imeeza kuitolewa, nayo ukitoa izi siko na asili, au inatibu sehemu fulani, kuna sindano hii, akikisha kuwa wakati unaitaka kujitibu dawa hii, unaji, unaitoa kwa sindano hii alafu unajidunga kwani dawa hii aziwezi kuonyeswa.

Hapa ni hosipatalini, hawa wameweza kulazwa katika kitanda hii ni wale wagonjwa, tena kuna zile vitanda ambazo hazijalazwa mtu yeyote kudhihirisha kuwa wagonjwa hawa wako katika ile hali ambayo hakuna anayewahudumia au wanatibiwa katika sehemu hilo.

Hawa wanaonekana wakiwa katika ile hali ya kuitaka kuchota maji. Watoto hao wako katika mjini huenda hapa pahali wanitaka kuchota maji. Hata huku ambao wanaitakia hiyo maji ni mbali chafu ambayo inaisha kuwa mazingira katika sehemu yani mazingira mabaya.

Huyu naye ni daktari mtoto huyu ambaye ameweza kutolewa na kuwekwa katika sehemu hiyo mtoto huyu anaonekana kuwa huenda ameweza kuizaliwa baada kabla na kuifikia na mwezi wa kuzaliwa naye daktari ako katika hali ya kumsaidia mtoto yule aweze kupata uhai wake.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye meza na zimeweza kutolewa kwenye kikaratasi hizo. Kudhihirisha kuwa dawa hizi ni dawa ambazo unaweza kuipata hospitalini, au wakati uko na maumivu mwilini, unaweza kupata dawa hizi katika kliniki au sehemu ambayo iko karibu nawe ili kujitibu naye.

Hii Mama anaonekana akiwa ameshika mtoto huyu huenda ako katika nyumbani pake hau ameweza kuudhuria indo hosipitalini nae ameweza kushika mtoto huu ukiwa anaangalia ki kifaa hawa wanamuangalia daktari huku akiitowa dawa hili aweze kumchanja mtoto huyu

Hapa ni mjini ambao umeweza kuonekana kuwa na mafuriko wa maji , au kuna mvua mingi. Nayo magari yameweza kuipita katika hiyo lami yameweza kusambaratishwa na maji ama yanaipita na ule mwendo wa taratibu ili aweze kuitoboa katika mwenendo huo.

Huyu naye ni daktari ambaye ameweza kuishika madawa katika sehemu hiyo; kudhihirisha kuwa dawa hizi ni dawa ambazo unaweza kuipata katika hospitalini ama kliniki. Hizi ni dawa ambazo ziko katika sehemu hizo na unaweza kuipata na kuitumia ili kujipea nafuu.

Mama huyu anaonekana ameshika mtoto huyu kwenye mkono wake, naye daktari huyu anaonekana akimpea chanjo mtoto huyu kupitia mdomoni, ili mtoto huyu aweze kuitoka au kuambukizwa na ile ugonjwa ambao huenda inaambukiza watoto.

Naye huyu ambaye ameweza kumshika mgonjwa wake, huyu ni daktari anataka kumtibu mgonjwa huyu kwa kudunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto ili jamaa huyu aweze kupata nafuu kutokana na hilo ugonjwa ambao huenda ulikuwa unamuuma.

Mme huyo anaonekana akiwa ameivaa hiyo kifaa hicho akieka dawa hizo kwenye mimea kudhibitisha kuwa kuna vidudu ambazo unaeza kuishika, mimea hizi huyu naye anajaribu kuharibu vile vududu ambazo zimeweza kuishika.

Hapa ni mjini ambapo sehemu hii kuna mazingira ambayo ni machafu nao katika harakati kuhakikisha kuwa wameweza kukusanya makaratasi na kuipelekea katika sehemu hiyo kuichoma au kuhakikisha kuwa mazingira katika sehemu hiyo ni safi.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuiekeza katika sehemu moja, au zinaweza kuwa unaeza kuitumia kuimesa, ili uweze kuipata nafuu au, uitubu ile ugonjwa ambayo unaeza kuwa naye, dawa hizi zinatumika au ziko katika hospitalini au kliniki, ambayo iko karibu, na wewe.

Na huyu ambaye ni mama anayetibiwa kwa mkono wake wa kushoto. Mama huyu anatibiwa na daktari ili aweze kupata nafuu kutokana na ile ugonjwa ambayo inamuuma. Nayo kando yaku kuna wale madaktari ambao wanamwangalia huku mama huyu akiendelea kutibiwa kutokana na ile tatizo ako nayo.

Hapa ni hospitalini, na hawa madaktari hawa wanaonekana wakifanya shughuli hizo za kuweka dawa hizi katika sehemu moja. Na huyu mwingine anaonekana kuwa kuna kitu ambacho anaendelea kukifanya. Katika hiyo chupa, ni kama ako na mtoto yule anampatia chanjo huko.

Hawa ni wale ambayo wameweza kuhudhuria katika sehemu hii ya mji inadhibitisha kuwa hawa wameeza kuenda ili waweze kuhakikisha kuwa sehemu hii ya mjini iko kwa ile hali ambayo ni safi kwani huenda kuna ile maambukizi wa korona.

Hawa ni akina mama ambaye wameweza kuweka mitungi yao kwenye, ajili ya, nje ya hili, kuonyesha kuwa labda ni sehemu la kiangazi na kina mama hawa wameweza kuienda kwenye mtoni, ili waweze kuileta maji yao katika majumbani ili waweze kuitumia.

hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye karatasi kwa dirisha kua dawa hizi zinaweza kuitumika ...siku mbazo hazifai tena huzitumie tarehe. Dawa hizi zinatuka kikamilifu au kuombea mgonjwa ambaye anaumwa na sehemu fulani ili aweze kupata matibabu

Daktari huyu ambaye amevalia barakoa na ameshika sindano kwenye mkono anaonekana akipanua mdomo wa mgonjwa huyu ambaye amelazwa katika kitanda hospitalini. Inadhihirisha kuwa daktari anajaribu kuitibu meno au kuitoa meno inayo uma mgonjwa huyo.

Hizi ni vifaa zinazotumiwa na mganga. Hizi vitu au ni zile za zamani ambazo mganga huwa alikuwa anazitumia ili kuhakikisha kuwa hakuna kusambaa, au anazitumia kuhakikisha kuwa yule ambaye ataweza kwenda kwake anamwambia kile kitu ambacho kimetendeka.

Hii inadhihirisha kuwa, nyumba hii ambaye wanaiishi, wanaona kuwa wameeza kubebwa na maji ambayo inaonekana kuwa hapa imeeza kunyesha pakubwa, nyumba hii ambayo imeeza kuteketea wameeza kupewa usaidizi na wale wa kijiji wengine.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye vikaratasi hii na kuwekwa katika sehemu hi. Dawa hizi zinaweza kutumiwa kutibu ugonjwa ambao huenda mgonjwa anasumbuliwa na zaidi ili kuitibu na kumpea nafuu mgonjwa huyo.

Naye huyu ambaye ameweza kuishika mtoto ni mama huyo wa daktari amaye ameweza kuifunika mtoto kwa kuitumia kifaa, anaonekana kuwa anamsaidia mtoto huyu ili aweze kumtubu aweze kuipa ta nafuu zaidi, naye samaki au mtoto huyu ako katika ile hali ya kusaidiwa.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuidhibitisha na kuiekeza katika pembe hili pamoja, kuakikisha dawa hizi ambazo zimewekwa ni zile ambazo zinafaa. Mgonjwa anaweza kuipata katika sehemu ile ya hospitali ama mahali ingine ili aweze kuimeza kupata nafuu.

Hapa ni mahali pa kiangazi, mama huyu anaonekana akiwa katika laini wameweza kuweka mitungi yao kwenye foleni ili waweze kuipata maji. Huku ni mahali ambapo hakuna mvua na hao wanaichota maji haya ili waweze kupeleka nyumbani kuitumia ili kuifanyia nao usafi na kujikimu nayo.

Mama ameshika mtoto huku kuna kijana mdogo anapewa chanjo na daktari ambaye amevalia sare za daktari. Mama huyu ambaye ameketi ameshika dawa kwenye mkono ili aweze kumpea mtoto kupitia kwenye mdomo.